Kilimo kisichotumia udongo. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea unaonekana kukua vizuri ukiwa na majani safi. Hakuna udongo unaonekana. Mwangaza unaonekana kuwatosheleza. Njia hii inahakikisha ukuaji wa haraka wa mazao.

Ni mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, mimea midogo ikiota kwenye vikombe vieusi. Imejikita kwenye muundo mrefu mweupe. Majani yake ni ya kijani kibichi. Ni muundo wa kisasa wa kilimo.

Mwanamume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa ametabasamu huku akionekana katikati ya mimea ya strawberry iliyopandwa kwa mabomba meupe. Kofia ya kijani imemlinda kutokana na jua na anaonekana kurithika na kazi yake.

Mfumo wa bustani ya kilimo kisichotumia udongo. Mimea ya kijani inaonekana kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa ngazi. Taa inatoa mwangaza kutoka juu. Ukuta ni wa rangi ya kijivu.

Ni shamba la kisasa la ukulima usiitumia udongo. Saladi za kijani kibichi zimepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Mabomba haya yanaonekana yakibeba maji na virutubisho. Sehemu ya nyuma ina miundo ya chafu au nyumba ya mimea. Mimea inaonekana yenye afya na imeongezeka vizuri.

Shamba kubwa lililojaa kabeji. Mimea imapandwa kwa mistari mirefu na safu ikionyesha mpangilio mzuri. Kuna kabeji inaonekana kubwa na tayari kuvunwa. Rangi ya kijani kibichi kimetawala. Shamba linaonekana kuwa kubwa na lenye mazao makubwa ishara ya kilimo kiku...

Vyumba vimejaa uyoga mweupe. Mazao mengi yamepandwa vizuri. Kuna rafu ndefu. Taa zinang'aa juu . Ardhi ni nyeusi. Baadhi ya uyoga bado ni midogo. Ukuaji unaendelea. Eneo linaonekana ni la kipekee.

Nyumba kubwa ya plastiki yenye sehemu nyingi. Inatumika kwa kilimo cha kisasa. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari nadhifu nje. Milima inaonekana mbali na anga lina mawingu mazito. Eneo linaonekana wazi na mimea imekuwa vizuri.

Kiwanda kikubwa cha maua. Wafanyikazi wengi wamevaa nguo za kijani na machungwa. Maua yamewekwa kwenye pakiti za karatasi. Meza ndefu zimejaa maua. Ni mazingira ya kazi yenye shughuli nyingi.

Nyumba za kitalu za bustani zimetengenezwa kwa plastiki nyeupe. Zimejengwa kwenye kilima chenye mimea midogo. Milima na miti mingi inaonekana nyuma. Anga inaonekana mawingu. Ni mandhari nzuri. Kilimo cha kisasa kinafanyika.

Mwanamume akitembea ndani ya chafu kubwa. Mimea mingi imeota vizuri pande zote mbili za njia. Mimea hiyo inaonekana kustawi na imeungwa mkono kwa kamba. Ardhi ndani ya chafu ni laini.

Chafu kubwa ya kisasa. Matunda mengi mekundu, yanaonekana, yakionyesha mavuno mazuri. Paa, ni ya plastiki ikiruhusu nuru kuingia. Kuna taa chache zinaning'inia juu. Mazingira yameandaliwa vizuri, kwa ukuaji wa mimea.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia wakiwa wamekusanyika katika banda. Banda linaonekana kuwa kubwa likiwa na sehemu ya kuwalishia. Baadhi yao wanalishwa wengine wanatembea. Kuku hao wanaonekana kuwa tayari kwa uzalishaji wa mayai au nyama. Mazingira ni ya ndani na mwanga unaonekana kutoka juu.

Shamba kubwa la kabichi. Mimea ya kabichi imeenea sana, ikionyesha mavuno yatakuwa mengi. Miti inaonekana nyuma ya shamba ikitoa kivuli. Anga inaonekana shwari ikionyesha hali nzuri.

Trakta kubwa ya kijani likilima shambani. Safu ndefu za mimea michanga ya kijani zinajaza eneo lote. Udongo unaonekana baina ya safu. Anga ni nyeupe. Hii ni shughuli ya kilimo.

Mikono miwili yenye glavu za kijani ikichagua pilipili hoho za kijani kibichi kutoka kwenye mkanda wa kusafirisha. Nyingi zimerundikana kwenye mkanda huo. Hii inaashiria mchakato wa kuchagua au kupakia mazao shambani au kiwandani. Kazi inaonekana ya haraka.

Kiwanda cha kufangasha nyanya. Wanawake kadhaa wakiwa wamevaa sare za blue na nyavu za nywele wamesimama kando ya mikanda ya kusafirisha nyanya. Nyanya nyingi ni rangi nyekundu. Zimewekwa kwenye mikanda kwa ajili ya kufangashwa. Mwanamke mmoja upande wa mbele anapakia nyanya kwenye vifungashio.

Ni kwenye chafu ambapo mimea mingi ya kijani kibichi imeoteshwa ndani. Imeundwa kwa mchuma na plastiki. Mistari ya mimea inaonekana vizuri. Hali ya hewa inadhibitwa. Kilimo cha kisasa kinaendelea. Mazao yatakua haraka.

Shamba lina mimea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu. Kila mstari una mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa huru. Mimea ina majani ya kijani kibichi. Nyuma kuna uwanja mwingine wa mimea. Anga linaonekana wazi. Hii ni bustani.

Shamba dogo la mimea michanga. Mimea hiyo imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuru. Kuna mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini. Yanaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana wenye rotuba. Nyuma ya mimea, kuna mimea mingine na mitende.

Shamba kubwa likimwagiliwa maji. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari. Mabomba meusi ya umwagiliaji yametandazwa ardhini. Watu watatu wanaonekana wakitembea kwa umbali. Udongo unaonekana unyevu, ni kilimo kizuri sana.

Shamba lililolimwa vizuri. Mimea midogo ikiwemo kabeji imepandwa kwa safu. Mabomba meusi na bluu ya umwagiliaji yametandazwa ardhini. Udongo ni mweusi na unyevu. Ni mfumo mzuri wa kilimo. Unaonekana ufanisi mazao yanakua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba nyekundu linaonekana likidondosha maji kutoka kwenye. Udongo limefunikwa na majani makavu na matawi madogo.

Shamba kubwa la kijani. Kuna mfereji mrefu uliojengwa vizuri ukiwa umejaa maji safi. Mabomba madogo yamewekwa kando ya mfereji yakiingiza maji shambani. Mtu mmoja umesimama katikati ukiwa na majani mengi. Anga ni buluu, jua linawaka vizuri. Hii ni njia nzuri ya umwagiliaji .

Ni shamba lililolimwa lenye udongo mweusi, mistari kadhaa ya mimea midogo imepandwa, kwa kila mistari kua bomba jeusi la umwagiliaji kwa ajili ya kukuza mmea ili uweze kunawiri ipasavyo.

Shmba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Maji yanatiririka katikati ya mistari yakimwagilia mimea. Miti mingi imepangwa kando ya shamba, anga ni wazi jua linawaka vizuri. Inaonekana ni mradi mkubwa wa kilimo.

Shamba kubwa. Mimea michanga imepandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa huru. Mfumo wa umwagiliaji unatumiwa. Anga lina mawingu. Kilimo kinaendelea na kuna watu watatu wanaonekana nyuma yao.

Bustani ndogo yenye mimea michanga, kuna ndoo nyekundu imetundikwa juu ikishusha maji kwa matone. Uzio umetengenezwa kwa mianzi ukizunguka bustani. mimea imepandwa kwenye mistari nadhifu ikipata maji ya kutosha. Udongo unaonekana kuwa huru na rotuba.

Ni udongo mwekundu uliolimwa na mistari miwili ya mimea midogo iliyopandwa. Kila mistari wa mimea una bomba la umwagiliaji wa rangi nyeusi pembeni mwake. Inashiria Kua ukulima yu tayari.

Mfumo wa umwagilishaji maji. Kinyunyizi cha maji kinatoa mkondo mkali wa maji ukimwangalia mimea uliopandwa kwa mstari. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na maji yanaangaza kutoka kwa mwanga.

Shamba kubwa la mimea linatanda mbele, mimea midogo ikionekana, kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji umewekwa chini, ukiwa na mabomba meusi na mkanda wa kijani. Nyuma, kuna milima na anga lenye mawingu.